Kila kiti kimepangwa kwa utaratibu, macho yote yakimuangazia mwalimu. sauti yake ikielea kimyakimya kuelezea maarifa ndani ya ukumbi uliosheheni wasomi wachanga

Mikono inayofanya kazi, akili zinazojifunza kwa vitendo. Mahali ambapo maarifa ya mikono yanajengwa na ndoto za kazi bora zinapandwa mbegu.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi anaonyesha umakini mkubwa akijifunza kutumia mashine ya kisasa, hii ni sehemu muhimu ya elimu ya ufundi na stadi inayosaidia kupata maarifa halisi na ujuzi wa kiufundi unaotegemea teknolojia mpya, mazoezi haya yanamwezesha kujiandaa vyema kwa soko la ajira na changamoto za kazi za kisasa.